Kipakiti kilichowekwa dawa za mifugo aina ya ndege kama kuku, njiwa pamoja na kanga ambazo zinapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo ambazo dawa hizo husaidia kuimarisha afya ya mifugo hiyo.

Mtu aliyendani ya kituo kinachouza bidhaa za kilimo na dawa za mifugo, ambaye yupo kando ya vifurushi vya mbolea ambavyo vinatumika kusaidia kuchochea ukuaji bora wa mimea, na afya bora ya mimea.

Chupa ndogo iliyowekwa dawa za wanyama au mifugo, ambapo dawa hizo husaidia kuhakikisha mifugo inakua ina afya bora, kwaajili ya kuongeza uzalishaji na kuongeza faida kwa mkulima.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, ambapo wakulima wengi huenda kuchukua bidhaa zinazouzwa dukani humo, kwa ajili ya shughuli zao za ukulima pamoja na ufugaji.

Muuzaji na mnunuaji walio katika duka kubwa la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo ambapo duka hili limekuwa ni msaada mkubwa kwa wakulima na wafugaji kwa ajili ya kuwapatia mahitaji bora katika shughuli zao hizo za ukulima na ufugaji .

Shamba kubwa lililojaa mimea midogo midogo lililotengenezwa kwa lengo la kuzalisha mazao ya biashara ambayo mazao haya yamewekwa kwa lengo la kuingiza kipato tu na si kwa ajili ya matumizi ya chakula .

Wakulima kadhaa wakifurahia mazao waliyoyapata, yaitwayo nanasi. Kitendo hiki kinafahamika kama mazao ya biashara, ni mazao yanayolimwa kwa ajili ya kuuzwa ili kupata kipato tu, badala ya kutumika kama chakula cha nyumbani.

Shamba kubwa lililojaa mazao aina ya karoti, yaliyoandaliwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Mazao haya hufahamika kama mazao ya biashara, ambayo hutumika kwa lengo tu la kuingiza kipato na si kwa lengo la kutumika kama chakula majumbani mwetu.

Wakulima kadhaa waliobeba ndoo zilizojaa mazao yaliyotoka mashambani. Ambapo mazao haya hufahamika kama mazao ya biashara, ambayo hutumika kwa ajili ya kuingiza kipato tu, na si kwa ajili ya lengo la kutumika kama chakula majumbani.

Mkulima akiandaa mazao yake kwajili ya swala zima la biashara. Mfumo huu unafahamika kama kilimo cha biashara. Ambapo, mazao yamekuwa chanzo cha ajira na kipato tu na si kwajili ya chakula.

Eneo kubwa la shamba lililo na idadi ya wakulima ambao wanafanya shughuli za uvunaji wa vitunguu. Vitunguu hivyo hufahamika kama mazao ya biashara ambayo yanatumika tu kwa lengo la kuingiza kipato, na si kwa lengo la kutumika kama chakula majumbani.

Mkulima aliye katika ghala ya mazao akiandaa mazao ya biashara kwa lengo lakuuzwa. Mazao haya hutumika kwa ajili yakuingiza kipato tu na si kwa ajili ya matumizi ya chakula majumbani.

Viroba vilivyojaa viazi ambavyo vitatumika kama mazao ya biashara, ambapo mazao haya hutumika kwa lengo la kuingiza kipato tu, na si kwa lengo la kutumika kama chakula majumbani.

Wakulima wakiwa katika ghala yao ya kuhifadhia mazao waliyotoka kuyavuna. Ambapo mazao haya hufahamika kama kilimo cha biashara ambapo ni kilimo ambacho kinatumika kuzalisha mazao ambayo yatatumika kwa ajili ya kuingiza kipato tu na si kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama chakula.

Wakulima kadhaa wanaofanya shughuli za uvunaji wa mazao waliyoyapanda. Mfumo huu unafahamika kama kilimo cha biashara. Kilimo hiki kinasaidia kuingiza kipato kwa mkulima na si kwa malengo ya matumizi ya chakula moja kwa moja.

Shamba kubwa lililojaa mimea iliyopangiliwa katika mpangilio maalum, pamoja na vibomba vinasaidia kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfumo huu unafahamika kama kilimo cha biashara, ambapo kilimo hiki kimelengwa kuongeza kipato tu na si matumizi ya nyumbani.

Wakulima kadhaa walio katika shamba wakifanya shughuli za uvunaji wa mazao ya biashara. Mazao haya hutumika kwa lengo tu la kuingiza kipato, na si kwa lengo la kutumika kama chakula majumbani.

Kilimo cha nyumbani, kilichojaa mazao ya biashara aina ya nyanya, ambazo zimelengwa kutumika kwa ajili ya malengo ya kuuzwa tu na sio matumizi ya nyumbani moja kwa moja kama wakulima wanavyodhani.

Mkulima akifanya shughuli ya ukusanyaji na uvunaji wa mazao ya biashara, aina ya viazi ambayo hutumika kwa lengo la kupata kipato tu, na si kwa lengo la kutumika kama chakula cha majumbani moja kwa moja.

Eneo la wazi lililo jaa wakulima pamoja na mazao yao walio toka kuyavuna, ambapo mazao haya huwaingizia kipato na pia hutumika kama chakula majumbani humo.

Kilimo kimekuwa ni moja kati ya shughuli inayoingiza faida kubwa sana katika taifa. Hivyo, wakulima wameamua kuongeza nguvu ili kuongeza kipato na kuongeza chakula katika taifa kupitia shughuli zao hizo za kilimo.

Wakulima wapo shambani wakijitahidi kwa pamoja kulitoa trekta lilokwama kwenye matope mazito. Hali ianyoonyesha juhudi na mshikamano wao katika kukabiliana na changamoto za kilimo hapo kijijini kwao.

Wakulima wamekuwa wakijipatia kipato kupitia shughuli zao za kilimo na utunzaji bora wa mimea ambayo wanaitunza. Mimea hii imekua ni chanzo cha chakula pamoja malighafi ambazo zinaweza kutumika viwandani ili kuzalisha vifaa bora ambavyo vinatumika katika mazingira ya kawaida kila siku.

Wakulima au mkulima, ambae hujihusisha na shughuli za kilimo, mfano kilimo cha nyanya, ambae hufanya kazi hizo kwajili ya kujipatia kipato au chakula.

Wakulima wawili, wakiwa katika eneo lao la shamba wakifanya shughuli za kilimo kwa kutumia vifaa vya kilimo. Vifaa hivi hutumika kupunguza nguvu kazi ambayo mtu au mkulima angeitumia wakati wa kufanya kazi zake hizo za kilimo.

Mashine au mtambo wa kilimo ambao unatumika kuandaa shamba kwa ajili ya upandaji wa mbegu, na mashine hizi hutumika kupunguza nguvu kazi ambayo ingetumika na binadamu na kupunguza muda mrefu ambao mkulima angeutumia mpaka kufikia hatua ya kupanda mbegu .

Mtambo wa kilimo au mashine ya kilimo ambayo hutumika kuandaa shamba kwa ajili ya upandaji wa mbegu na hatimaye kupata mazao yaliyo bora. Mtambo huu unatumika kupunguza nguvu kazi ambayo ingetumika na binadamu na kutumia muda mrefu hapo shambani .

Mtambo wa kilimo, ukitumika kuaandaa shamba kwajili ya shughuli za upandaji wa kilimo. Wakulima hutumia vifaa hivi, ili kurahisisha kazi za shambani na kuongeza uzalishaji na kupata mavuno bora kwaajili ya chakula na biashara.

Mtambo wa kilimo unaotumika kuchuma matunda aina ya frayes. Mtambo huu, husaidia kurahisisha kazi ya mkulima, akiwa katika eneo la mashambani katika shughuli zake za kilimo.

Mimea midogo midogo inayotumia vifaa vya kilimo ili kuongeza uzalishaji. Mfumo huu wa kilimo, unatumia kiasi kikubwa cha dawa ili kuongeza idadi ya mazao yanaozalishwa na ubora wa mazao yanayohitajika.

Kifaa cha kilimo ambacho kipo katika maeneo ya shambani ambacho kimeundwa kwa lengo la kusaidia katika shughuli za wakulima ambacho kifaa hicho kimeundwa kwa ajili ya kuandaa shamba kwa matumizi ya upandaji wa mbegu.

Kifaa cha kilimo kinachotumika kuandaa shamba kwa ajili ya upandaji wa mbegu. Kifaa hiki, hutumika kupunguza nguvukazi ambayo angetumia mkulima katika uandaaji wa shamba lake. Pia kifaa hiki kinatumika kupunguza muda wa maadalizi wa shamba.

Kilimo cha viwanda kinachotumia idadi kubwa ya mashine na mitambo ya kulimia pamoja na dawa, ili kutengeneza mazao bora pamoja na kuongeza uzalishaji wa mazao hayo ili kutumika masokoni.

Chumba kikubwa kilichojaa wafanyakazi pamoja na mashine za kisasa ambazo hutumika kukuza mimea, shughuli hizi hufahamika kama kilimo cha viwandani ambacho hutumia kiwango kikubwa cha mashine pamoja na dawa ambazo kusaidia kukuza mimea katika afya nzuri.

Ufugaji wa kilimo cha samaki ambapo shughuli hizi uhusisha kulea samaki katika mabwawa au vizimba, ambapo samaki hawa hutumika kwa malengo ya biashara au chakula.

Ufugaji wa samaki ambayo ni aina ya kilimo cha maji ambapo samaki hufugwa kwenye matanki, mabwawa au visima kwa ajili ya lengo la chakula au biashara.

Mbogamboga mbalimbali zilizoshikizwa kwenye vibomba ambavyo husafirisha maji yalio na viritubisho. Mfumo huu unafahamika kama kilimo kisichotumia ardhi, kilimo hiki hutumika haswa kwenye maeneo yasiyo na ardhi yenye virutubisho kwa ajili ya kilimo.

Viunga vilivyo na mimea, pamoja na maji yaliyo na virutubisho, ambapo shughuli hizi hufahamika kama kilimo kisicho tumia udongo, ambacho hutumika maeneo yasiyo na ardhi yenye rutuba.

Kilimo kisichotumia udongo, umekuwa ni mfumo mzuri sana wa kilimo ambao unatumika katika mazingira ambapo hakuna ardhi yenye rutuba. Mkulima amechagua kutumia mfumo huu, ili kuongeza ubora wa mazao ambayo anazalisha katika maeneo anayoishi.

Mimea iliyo ndani ya makontena yaliyojaa maji yenye virutubisho. Hiki ni kilimo kinachofahamika kama kilimo kisichotumia udongo ambapo hutumika katika mazingira ambayo ardhi yake haina rutuba.

Mimea iliyoshikizwa kwenye mabomba yanayosafirisha maji yaliyochanganywa na virutubisho. Mfumo huu unafahamika kama kilimo kisichotumia udongo. Mfumo huu hupatikana sana kwenye maeneo ya miji, ambayo ina uhaba wa ardhi yenye rutuba kwa ajili ya kilimo.

Vibomba vidogo vidogo vilivo na vitundu ambavyo kuwekwa mimea, kitendo hiki kinafahamika kama kilimo kisichotumia udongo ambacho ni kilimo kinachotumika maeneo ambayo kunakuwa hakuna udongo wenye rutuba.

Bomba dogo lililo na vitundu vilivyopitisha mizizi ya mimea, ambapo shughuli hizi hufahamika kama kilimo kisichotumia udongo ambacho hutumika maeneo ambayo hakuna udongo wenye rutuba .

shamba kubwa lililo jaa mimea aina ya kabichi, ambapo shughuli hizi hufahamika kama kilimo cha viwanda, kinachotumia idadi kubwa ya mashine pamoja na dawa ili kuongeza uzalishaji na upatikanaji wa mazao bora kwa ajili ya kutumika na kuuza sokoni.

Chumba kikubwa kilichojaa wanyama aina ya ng'ombe, ambao wamewekwa kwa lengo la kuufanya kilimo cha viwanda, hiki ni kilimo ambacho kinatumia kiwango kikubwa cha dawa na kiwango kikubwa cha mashine ili kuongeza uzalishaji.

Idadi kubwa ya mazao yanayotumika kutengeneza chakula ambayo yana mazao haya yanafahamika kama uyoga, mfumo huu unafahamika kama kilimo cha viwandani ambacho hutumia kiwango kikubwa cha mashine na dawa ili kuongeza uzalishaji na utengenezaji wa bidhaa bora kwa ajili ya sokoni.

Kundi la mifugo aina ya ng'ombe walio ndani ya jengo kubwa, ambapo shughuli hizi hufahamika kama kilimo cha viwanda, ambapo kilimo hiki hutumia kiwango kikubwa cha mashine na dawa, ili kuimarisha ukuaji mzuri wa mifugo hiyo.

Wafanyakazi wa kilimo cha viwanda, waliovalia sare wakihudumia mimea na mazao, ambayo hutumia kiwango kikubwa cha mashine na kiwango kikubwa cha dawa ilikuongeza uzalishaji wa mazao bora, kwaajili ya kutumika kwenye masoko.

Eneo kubwa lililojaa shughuli za kilimo cha mbogamboga, ambacho kilimo hiki hufahamika kama kilimo cha viwanda, ambacho huhusisha matumizi makubwa ya mashine pamoja na dawa kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa bidhaa.

Mazao aina ya kabichi yaliyopandwa kwa wingi katika shamba, mfumo huu unafahamika kama kilimo cha viwanda amacho hutumia idadi kubwa ya dawa, pamoja na matumizi makubwa ya mashine ili kuongeza uzalishaji na kuongeza ubora wa mimea inayozalishwa.

Kuku wengi waliotunzwa ndani ya chumba kikubwa ambapo shughuli hizi hufahamika kama kilimo cha viwandani, na huhusisha kiwango kikubwa cha matumizi ya mashine na teknolojia mbalimbali na mbolea na dawa za kisasa, ili kuongeza kiwango cha uzalishaji kwa ajili ya matumizi ya sokoni.

Idadi kubwa ya mifugo ifahamikayo kama ng'ombe ambayo imo ndani ya chumba kikubwa ambapo kitendo hiki kinafahamika kama kilimo cha viwanda ambapo hutumia kiwango kikubwa cha mashine na kiwango kikubwa cha dawa ili kuongeza uzalishaji na mazao bora kwa ajili ya matumizi .

Eneo la shamba lililo na mashine ya kilimo pamoja na nyasi, pamoja na mimea yenye kijani kibichi kizuri, ambapo mimea hii hutumia mbinu ya kilimo cha viwanda ili kuongeza uzalishaji, ambapo kilimo hiki huhusisha kiwango kikubwa cha mashine na kiwango kikubwa cha dawa ili kuongeza uzalishaji.

Shamba kubwa lilio na mimea midogo midogo pamoja na vibomba vinavyosambaza maji kutoka kwenye chanzo cha maji kwenda kwenye mimea. shughuli hii inafahamika kama kilimo cha umwagiliaji, ambacho kinamrahisishia mkulima kupunguza nguvu kazi katika swala zima la umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia vibomba vilivyopangwa katika safu ya mistari. Vibomba vyenye vitundu vidogo vinavyotumika kumwagilia mimea; haswa, mfumo huo hutumika kipindi cha kiangazi.

Mandhari halisi ya misitu yenye uwepo wa miti mikubwa mikubwa iliyopangiliwa pamoja na mimea midogo pamoja na nyasi zenye kuvutia pamoja na anga linalopendeza.

Mandhari ya jioni yenye mvuto wa eneo halisi la porini, linalohusisha miti mbalimbali mikubwa na midogo, pamoja na milima, mabonde pamoja na jua na anga.

Mandhari ya eneo la asili lenye kuvutia, lenye mto unaotiririka katikati ya miti na majani makubwa na mafupi, pamoja na kibanda na anga zuri lenye kuleta taswira ya mvuto.

Mandhari ya msitu wenye asili ya ardhi iliyo kavu iliyo na mkusanyiko wa mimea midogo midogo, pamoja na miti mikubwa ikiwemo na milima pamoja na anga lenye kuvutia.

Mandhari halisi ya eneo inayohusisha miti, nyasi, milima pamoja na anga inayohusisha uwepo wa makazi ya viumbe mbalimbali.

Mandhari nzuri yenye kuvutia iliyo na nyasi, mimea midogo, mimea mikubwa pamoja na mto wenye kutiririsha maji pamoja na milima yenye kuvutia na anga linalopendeza .

Mandhari nzuri yenye kuvutia, iliyo na mito pamoja na milima, miti midogo midogo pamoja na miti mikubwa, barabara zilizo na magari juu yake, pamoja na anga linalopendeza.

Mandhari nzuri iliyojaa miti mikubwa pamoja na bahari iliyo na kisiwa kidogo ndani yake. Pamoja na milima na anga zuri lenye kuvutia na kupendeza.

Wafugaji kadhaa waliotayari kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa mifugo, ambao hufanya kazi ya kutunza na kulea wanyama kwa lengo la chakula, biashara na malighafi kwa ajili ya viwanda.

Wafugaji wa nyuki wakikagua mzinga ili kuvuna asali. Hii ni sehemu ya ufugaji ambao unafahamika kama kilimo cha mifugo ambapo kilimo hiki hutumika kuongeza kipato, na baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikatumika kama chakula majumbani.

Wanyama mbalimbali jamii ya mbuzi wakiwa katika banda lao wakila nyasi. Shughuli hii inafahamika kama ufugaji wa mifugo, ambayo ni shughuli inayoingiza kipato pamoja na chakula katika jamii. Ukiachana na kipato pia ni chanzo cha malighafi ambazo zinatumika viwandani kutengeneza vitu mbalimbali.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga pamoja na vifaranga wake, ambao hutumika kwa matumizi ya nyumbani kwa lengo la chakula, kama nyama au mayai; Muda mwingine hutumika kwa lengo la kuingiza kipato, kwa mfugaji huyo wa ndege hao.

Wahudumu wawili walio ndani ya chumba kikubwa kilichojaa mifugo aina ya kuku. Kitendo hiki tunaweza kukiita kama ufugaji wa kuku ambapo watu hawa wanatoa huduma ya kuwapatia chakula na maji, kuhakikisha ukuaji bora wa kuku hawa.

Pakiti ya mbegu za mchicha inayotumika kwenye kilimo cha mbegu, kwa ajili ya uzalishaji wa chakula, kinachofanyika katika bustani na mashamba mbalimbali, haswa katika maeneo ya joto na unyevu unyevu.

Mimea midogo midogo iliyopangwa kwa mpangilio mzuri ambayo imekuzwa ili kutumika kama mbegu shambani. Mbegu hizi zimechakatwa ili kuongeza uzalishaji wa mazao bora, mfumo huu unafahamika kama kilimo cha mbegu.

Wakulima kadhaa na wafanyabiashara ambao wapo tayari kununua mbegi za kilimo, ambazo zimechakatwa ili kupandwa tena katika mashamba yao, ambazo husaidia kuongeza uzalishaji, na mazao bora katika shughuli za kilimo.

Muuzaji au mfanyabiashara aliendani ya duka kubwa, lililo na vipakiti vilivyowekwa mbegu ambazo zimelengwa kutumika katika kilimo cha mbegu. Ambapo bidhaa hizi zitatumika kuongeza uzalishaji katika shughuli za kilimo.

Mimea midogo midogo iliyopandwa katika vibakuli, ambayo huitwa kilimo cha mbegu, ambacho kilimo hicho kinalegwa kwa ajili kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya kupandwa tena.

Vibakuli vya pembe nne, vilivyojaa mbolea pamoja na mimea midogo midogo, ambayo imelengwa kutumika kama kilimo cha mbegu, ambacho kinaweza kutumika kama mbegu ili kupandwa tena, ili kuongeza uzalishaji kwa wakulima.

Shamba kubwa lililojaa mimea midogo midogo, hii ni shughuli inayofahamika kama ukuzaji wa mbegu. Swala hili linatokea pale ambapo mkulima anaanda mazao, kwa lengo la kupata mbegu bora kwa ajili ya kupanda msimu unaofuata.

Kilimo cha mbegu ambacho hufanywa kwa hatua ya kwanza ya kuzalisha mimea michache midogomidogo, ambayo itatumika kama mbegu kwa kusambazwa kwa wakulima wengine, kwa ajili ya kupandwa tena kwa ajili ya kuongeza ubora wa mavuno.

Shamba kubwa lililofunikwa, lililojaa vibakuli vidogovidogo vya duara vilivyo na mimea, ambayo hutumika katika kilimo cha mbegu ili kuandaa mbegu bora kwa ajili ya kupandwa katika msimu ujao, kuongeza uzalishaji na mimea iliyo bora.

Jengo kubwa lililo na viunga vidogodogo vyenye mimea inayotumika katika kilimo cha mbegu. Kilimo hiki hutumika kuandaa mbegu bora, kwaajili ya kupandwa tena katika msimu unaofuata, ili kuongeza uzalishaji wa mbegu bora na mazao bora ya Kilimo.

Pakiti yenye mbegu za mbogamboga zilizochakatwa na kuandaliwa vizuri, kwa lengo la kutumika kwenye kilimo cha mbegu, ambacho kimelenga kutayarisha mazao bora na kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Vifurushi kadhaa vilivyo na nafaka mbalimbali ambazo zinakuwa zimechakatwa tayari kwa kutumika, na kupandwa tena. Mfumo huu unafahamika kama kilimo cha mbegu, ambapo mbegu zinakuwa zimeandaliwa ili kupandwa tena kuongeza uzalishaji, katika shughuli za kilimo.

Shamba lililojaa mimea midogo midogo ambapo kitendo hiki kinafahamika kama kilimo cha mbegu. Kilimo hiki kinalenga kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya kupandwa tena msimu mwingine, ili kuongeza uzalishaji wa mimea bora.

Huduma ya tiba kwa wanyama, ambapo mkulima huchukua mfugo wake na kumpeleka kwa Daktari huyo wa tiba, kwa ajili ya kuhakikisha afya bora katika mifugo yake.

Wanyama kadhaa jamii ya mbwa, walio ndani ya gari lililohusisha vizimba vya chuma, wakiwa tayari kusafirirshwa kutoka eneo moja kwenda lingine. Wanyama hawa wamefungwa kwa usalama zaidi.

Ngedere aliye katika mandhari ya majani madogo madogo, ambaye kwa ujumla tunaweza tukamuita mmoja kati ya wanyama pori ambao huishi porini katika mazingira halisi bila ya kufugwa na binadamu.

Idadi fulani ya watalii pamoja na wanyamapori kadhaa, ambao wamewekwa kama vivutio, ambavyo vimekuwa namna moja ya kuliingizia taifa kipato kupitia shughuli hizo za utalii. Na sio kipato tu, bali imekuwa ni chanzo cha ajira kwa raia wanaoishi katika nchi fulani.

Eneo la wazi lililo na maafisa wa wanyama pori pamoja na wanyama aina ya tembo, ambapo wanyama hawa hutumika kuleta malighafi kama vile: ngozi zao hutumika kutengeneza mikanda pamoja na pembe zao hutumika kutengeneza vifungo viwandani .